Hizi ni mimea. Zina majani ya kijani kibichi . Mimea hii humea kwenye maji. Mimea hii hupandwa mahali ambapo hakuna mchanga. Hii ni teknolojia mpya ya ukulima ambayo watu hufanya.

Hii ni mimea. Mimea hii inakuzwa kwenye maji. Hii ni teknolojia mpya ambapo mimea humea ambapo hakuna mchanga. Mimea humea vyema na kwa afya nzuri.

Hii ni mimea, mimea hii imepandwa kwa tekknolojia mpya ambapo mimea hupandwa kwenye maji, mimea hii huwa haiwekwi mchanga, mimea hii imemea vyema kwa maana iko na majani ya kijani kibichi.

Hii ni mimmea ina matawi ya kijani kibichi ,mimmea hii imepandwa kwenye maji, hii ni teknolojia mpya ambapo mimmea hupandwa mahali hakuna mchanga.

Hii ni mimea. Mimea hii ninya kijani kibichi. Mimea hii imepandwa kwenye maji. Teknolojia hii mpya hupandwa kule ambapo hakuna mchanga. Mimea humelea kwenye maji.

Hii ni ukulima. Ni teknolojia mpya ambayo imetokea ya upandaji wa mimea mahali ambapo hakuna mchanga. Teknolojia hii mpya inatumika na watu wengi ili kupanda mimea yao.

Haya ni mimea ,mimea hii ni mboga. Mboga hizi zimemea kwenye teknolojia mpya ambayo hupanda mimea kwa kutotumia mchanga. Mimea humea tu kawaida kama zile ambazo zimepandwa kwenye shamba la mchanga.

Hii ni mboga. Mboga hii ni ya kijani kibichi, mboga hii humea pahali panapomaji. Teknologia hii ni ile ambapo mboga hupandwa ambapo hakuna mchanga.

Hii ni mimea, mimea hii ni ya kijani kibichi, mimea hii humea ambapo kuna maji. Mimea hii humea pale ambapo hakuna mchanga. Hii ni teknolojia mpya ya ukulima mahali ambapo hamna mchanga.

Hawa ni ng'ombe. Ng'ombe hawa ni wengi mno. Ng'ombe hawa wamefugwa katika jumba kubwa mno. Wanyama hawa wamefugwa ili waweze kupatia mkulima huo maziwa kwa wingi.

Ukulima wa maua, maua hupandwa ili yaweze kuuzwa, maua huuzwa katika nchi mbalimbali, maua hii huleta pesa za kigeni katika nchi ambayo inayofanya ukulima wa maua.

Hawa wanafanya ukulima wa maua. Maua huvutia na kuwa na rangi nzuri. Maua husaidia katika nchi, kwa maana huuzwa na kuleta pesa za kigeni katika nchi hii. Watu hupendelea kuwapa wapenzi wao maua ili kuwafurahisha.

Hii ni shamba, shamba hili limetumika kwa ukulima wa upanzi wa mboga. Mboga huwa muhimu katika mwili wa binadamu kwa maana husaidia mwili kupigana na magonjwa mengi kama vile homa na kadhalika.

Hili ni shamba. Shamba hili limepandwa mimea mingi. Mimea hii hunyunyiziwa maji ili yaweze kumea vyema na kumea kwa afya mzuri ili iuzwe.

Hii ni shamba, shamba hili limepandwa mboga, mboga ni chakula tamu, mboga huliwa na ugali na pia vyakula vingine, mboga husaidia mwili kupigana na magonjwa mbali mbali.

Hii ni shamba. Ni kubwa mno. Lina mimea ya kijani kibichi. Mimea hii imepandwa kwa kumwagiliwa maji. Mimea humwagiliwa maji ili imee kwa haraka na iwe na afya nzuri.

Mimea hii ni ya kijani kibichi . Imepandwa kwenye shamba kubwa. Ukulima unaofanyika katika sehemu hii ni wa umwagiliaji wa maji . Mimea humwagiliwa maji ili kumea kwa haraka na kwa afya njema.

Shamba hii ni kubwa mno, ukulima unaofanyika hapa ni WA umwagiliwaji wa maji. Mimea hii Ina matawi ya kijani kibichi. Mimea inapomwagiliwa maji hua kwa haraka na kwa afya njema.

Shamba hili kubwa ina mimea mingi na maji kwenye shamba. Ukulima inayofanyika hapa ni wa umwagiliaji wa maji kwenye mimea. Mimea humea vyema ambapo inapopewa maji kwa wingi.

Shamba hii ni kubwa, ina mimea mingi. Mimea hii imepandwa kwa kumwagiliwa maji. Mimea inapomwagiliwa maji, hukua kwa haraka na kwa afya njema. Majani yake huwa na rangi ya kijani kibichi.

Hii ni shamba inamimea ambayo majani yake ni ya kijani kibichi. Shamba hili ni kubwa mno. Ukulima unaofanyika katika sehemu hii, niwautumiaji wa maji, mimea huhitaji maji ili kumea kwa haraka na kwa afya nzuri.

Hii ni shamba. Ina mimea mingi . Ukulima unaofanyika hapa ni wa umwagiliaji wa maji. Mimea humea kwa haraka unapomwagilia maji . Pia, humea kwa afya nzuri.

Hii ni shamba, imepandwa mimea, ukulima unaofanywa upande huu ni wa kunyunyuzia mimea maji, maji ni muhimu katika mimea kwa maana hufanya mimea kumea kwa afya njema na kwa haraka.

Hii ni shamba. Shamba hii ina mimea. Ukulima unaofanyika katika sehemu huu unatumia unyunyuzi wa maji. Mimea unaponyunyuziwa maji huwa vyema na kwa haraka na pia humea kwa afya njema.

Hii ni shamba. Shamba hili lina mimea mingi. Ukulima ambao unaofanyika hapa ni wa kunyunyizia maji. Mimea hunyunyiziwa maji ili yaweze kukua vyema na yasiweze kukauka.

Hii ni shamba, shamba hii inafanya ukulima wa umwageze wa maji. Mimea umwagiliwa maji ili iweze kumea vyema. Mimea inapomwagiliwa maji umea kwa haraka na kwa afya njema.

Hii ni shamba, shamba hii ni kubwa mno. Shamba hii ina mimea mingi. Ukulima unaofanyika hapa ni wa unyunyuzi wa maji. Mimea hunyunyuziwa maji ili iwe kwa haraka na kwa afya njema.

Hii ni shamba. Shamba hii ni kubwa mno. Ukulima na upanzi unaofanyika hapa ni wa kunyunyizia mimea maji. Mimea hunyunyiziwa maji ili iweze kumea tena na kuzuia kukauka.

Hii ni shamba. Shamba hii ni kubwa mno. Shamba hii ina mimea ambayo imepandwa. Ukulima ambao unaopatikana katika sehemu hii ni ya umwagiliaji wa maji. Mimea humwagiliwa maji ili yaweze kukua vyema na afya njema.

Hii ni shamba. Shamba hii ina mimea. Mimea hii humea kwa kumwagiliwa maji. Ukulima ambao hufanyika hapa ni ukulima wa unyunyuzi wa maji ili mimea yasikauke na iweze kumea vyema.

Hii ni shamba. Shamba hii ni kubwa mno. Shamba hii ina mimea mingi mno. Ukulima unaofanyika katika sehemu hii ya unyunyuzi wa maji. Mimea inanyunyuziwa maji ili aweze kukua kwa haraka na kwa afya njema.

Hii ni shamba. Shamba hii ina mimea mingi .Mimea hii inanyunyiziwa maji. Ukulima unaofanyika hapa ni wa kunyunyizia mimea maji ili yawe na afya njema na kukua kwa haraka.

Hii ni shamba, shamba hii ni kubwa mno. Shamba hii ina mimea mingi. Mimea hii inapazwa kwa kunyunyuziwa maji. Mimea hunyunyuziwa maji ili iweze kua vyema na kuwa na afya njema.

Hii ni shamba ambalo lina mimea mingi. Ukulima unaofanyika hapa ni wa kunyunyizia mimea maji. Mimea hunyunyiziwa maji ili yaweze kuwa kwa haraka na kuwa kwa afya njema.